Tunaona mfumo wa aquaphonics , uliowekwa nje, ulioundwa na makontaina mawili. Kontaina la juu ni la kupandia mimea mbalimbali, kama vile, mimea ya miti shamba na mimea ya matunda, inayokua kwa udongo wa kokoto. Kontaina la chini lililojaa maji ya rangi ya dhahabu, lina samaki weusi wakielea ndani yake.

Tunaona shamba la mboga za majani lililolimwa ndani ya jumba cha kijani au greenhouse . Mboga hizi zimepandwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka, zikionyesha ukuaji mzuri na majani mabichi yaliyostawi. Paa la jumba hili limetengenezwa kwa plastiki inayoruhusu mwanga kupita, ikitoa mazingira bora kwa ukuaji wa mimea.

Ng’ombe hawa weusi na wa maziwa meupe wamefichwa ndani ya zizi, wakiwa wamepangwa vizuri kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Mifumo ya kisasa inatumiwa kuhakikisha usafi na ufanisi katika ukamuaji wa ng’ombe hawa.

Hii ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tunaona chombo cheusi kinachoonekana kuwa kichujio cha maji kikiwa kimeunganishwa na bomba la kijani kibichi. Kichujio hiki kina kifaa kingine kidogo kinachoelekea juu, labda kipimo cha shinikizo au vali ya kudhibiti.

Eneo hili linaonyesha, shamba kubwa la ardhi iliyolimwa. Ikiwa na mistari mirefu ya mimea, iliyokwisha andaliwa .Katikati ya mistari, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa ukiwa na mabomba ya kijivu, na madogo meusi yenye vifaa vya kunyunyizia maji.

Eneo la kilimo linaonekana likitumia mfumo wa umwangiliaji ambapo maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba yaliyozikwa nusu ardhini. Mabomba hayo yamewekwa kwa safu na maji yanatoka kwa nguvu kutegeneza matao yanayofikia mimea. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa kilimo. Na kuna njia za udongo mbalimbali ikionyesha uwanja mpana wa kilimo.

Hili ni shamba kubwa la mboga labda broccoli au kabichi, likionyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meusi na utepe wa kijani kibichi uliowekwa kando ya safu za mimea ili kuakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likivuja maji kutoka kwenye matundu kadhaa madogo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba limelala kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Kuna mabaki ya mimea iliyokauka karibu na bomba. Matone ya maji yanaonekana wazi yakidondoka kutoka kwenye bomba na kulowanisha udongo chini yake.

Kuna shamba la kilimo lenye udongo mwekundu. Sehemu moja ya shamba ina mimea michanga iliyopandwa katika safu inayoonekana kuwa kabichi au mboga nyingine. Sehemu ingine ina mistari ya mabomba ya umwagiliaji wa matone. Nyuma ya shamba kuna safu za miti mirefu.